Wateja wawili wa kiume. Mmoja kavalia shati na shoti nyekundu, wamesimama dukani, yenye milango ya rangi ya kijani kibichi na ina maneno meupe kama inavyosomwa pesa.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe na maandishi meusi, kama yanavyosoma, CBA, ameshikilia glasi ya rangi ya machungwa, pamoja na jagi akimimina maziwa. Mbele yake kuna ATM ya maziwa.

Bango jekundu lina picha ya msichana aliyevalia shati jeupe na aproni ya brown lina mahandishi meupe kama inavyosomwa, Jubilee House Insurance Cover Bora Medical Camp.

Gari leupe la aina Suzuki limo barabarani limeegezwa lina nambari ya gari kama linavyosoma KDH990J miti yamekatwa vizuri.

Duka lililopakwa rangi nyeupe lina milango ya buluu, maandishi meusi na kijani kama yanavyosomwa, Yustina Milk, watu wamekaa ndani, jiko la aina la makaa limeekezwa sufuria.

Wanawake pamoja na wanaume, wanunuzi na wanunuaji wamo sokoni. Bidhaa kadhaa zimewekwa kwenye display kama vile; biringanya, mabenda, tomato , machungwa.

Duka lenye rangi nyeupe, lina bango lenye maneno kama yanavyosomwa "High Rich Kieni Dairy Products Limited Milk Shop". Mwanamke mwenye jacket la blue , anaingia ndani.

Magari manne ya aina ya Mercedes yamepakiwa ili kuuzwa kwa wateja. Yana bango nyeusi na maandishi meupe, kama yanavyosomwa, Mercedes Centre Limited.

Duka limepakwa rangi la buluu, ya kijani inamahandishi meupe kama yanavyosomwa Sumo Autopaint, phone number 0724855356 Mpesa available here Iqra Agencies .

Bango la rangi ya kijani lina maandishi kama yanavyosomwa, " Mayfair Insurance. Life is unpredictable but your safety doesn't have. get your personal accident cover today ."

Kwenye duka lenye geti la kibichi na maandishi kama yanavyosomwa Mpesa, Agent Number na Store Number, kuna friji, kreti za mbao, ndoo ya manjano.

Duka lenye mirabu ya kijani inafunguliwa lina mahandishi meupe kama inavyosomwa, "Agent Number 081677 Mpesa." Kreti nyekundu zimepangwa pamoja na gezi. Ufagio nje.

Mboga kadhaa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa kama vile tomato , kitunguu, karoti, peas, thorn melon , hoho, dania, malimau...

Mwanamke aliyevalia buibui na mtandio amesimama nje la duka lililokuwa na maandishi kama yanavyosomwa, Mpesa agent number 41238, agent number 65829 Equity na Cooperative.

Mwanamke mwenye buibui na mtandio amechuchumaa mbele ya tomato, viazi tamu, mahindi, machungwa yalio tandanzwa juu ya gunia.

Viatu vinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma kuna mwanamume amevaa shati leusi na saa mkononi. Mtungi umekaliwa na mwanamke mwenye vazi la kijani, nyuma yake mwingine amesimama.

Duka liko kando ya barabara, limefunguliwa, lina mlango wa rangi ya kijani na maandishi ya M-Pesa, bango la Coca-Cola la rangi nyekundu.

Bango lina maneno au maandishi kama yanavyosomwa, Pesa Pearl Welcome to Pesa Pearl Start accepting Mpesa and Card payments, Give Your Customers The Flexibility And Convenience They Need By Accepting Both Mpesa.

Wanawake wawili wamo katika rashani iliyojaa aina ya youghourt tofauti kama vile delamere, tuzo na brookside, mmoja amevalia.

Duka lenye milango iliyopakwa rangi ya kibichi lina maandishi kama yanavyosomwa Mvita SMA M-Pesa, lina friji lenye maandishi ya Pepsi, kreti za blue zilizopangwa, dasani ya maji.

Sokon limejaa aina ya bidhaa kama vile mboga vya vitunguu vyeupe, hili dhania, kojet , mifuko na shuka.

Picha lina rangi mbili, nyeupe na kijani kibichi. Maandishi kama yanavyosomwa, My Money Ksh. 68, 800.00 Pay Airtime, Made for you.